Kundi kubwa la watu wazima ,wenye rika tofauti, wakiwepo wanaume na wanawake ,wameketi darasani kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao akitoa somo kwa umakini.

Watu wazima wa jinsia na rika mbalimbali, wamejikusanya darasani wakiskiliza kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyeketi katikati yao. Wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa, hali inayoakisi umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuendeleza jamii.

Darasani, mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki akifundisha kwa makini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao. Mazingira ya darasa ni safi yenye mwangaza wakutosha yakiakisi juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Darasani, mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia chaki na ubao mweusi akifundisha kwa umakini. Mazingira ya darasa ni safi yenye mwangaza wa kutosha yanaakisi juhudi za kuinua elimu za msingi bora kwa watoto.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

Darasani, mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki. Akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao. Mazingira ya darasa ni safi yenye mwangaza wa kutosha, yanaonesha juhudi ya kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri. Inaakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Kitabu cha baiyolojia cha sekondari chenya jalada ya rangi ya njano na kijani. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari, wakiwa wamevalia sare ya kupendeza. Wamesimama ndani ya maktaba nzuri, yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu, kwenye rafu. Kwa utulivu wanachambua vitabu vya kujisomea, ili kuongeza uelewa wamasomo yao.

Kitabu cha kemia, cha shule za sekondari, chenye jalada la bluu na njano, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora, kwa wanafunzi wa sekondari wanaopenda kujifunza sayansi.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti na rika mbalimbali wakiwa, wamevaa barakoa wakijikinga kwa ajili ya afya zao wanamsikiliza, kwa makini mwalimu aliyevalia suti mbele yao anayefundisha, kwa makini, taswira hii ya mazingira ya taaluma yanaonyesha nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia tofauti, wamekaa darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma ya nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wapo darasa wameketi wakimsikiliza kwa makini mwalimu, aliyopo mbele anaefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vyao kisasa, taswira hii inaakisi mazingira ya taaruma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti, wakiwa wamekaa kwenye kimbweta cha rangi ya kijani nje wakijisomea kwa furaha, huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaonyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa rika na jinsia mbalimbali wamekaa darasani kwa utulivu juu ya madawati ya rangi ya kijani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu alievalia suti anaefundisha kwa sauti mbele yao taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wameketi darasani kwa makini, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wako darasani wameketi kwa utulivu wakitumia kompyuta mpakato, huku wakiendelea kumsikiliza mwalimu wa kike aliesimama mbele yao. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi waliovalia makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo, yanayo waandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa ufundi wakike alyevalia koti la rangi ya bluu amekaa kwa utulivu akitengeneza simu kwa kutumia kifaa cha kisasa, anapata mafunzo ya vitendo yatakayo mwandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa ufundi waliovalia makoti ya bluu, wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yatakayowaandaa kwa kazi za kiufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi.